Hiki ni kituo cha umeme. Miundombinu hiyo ya chuma ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa umeme ambapo umeme hubadilishwa kwa ajili ya kusambazwa kwa watumiaji wa viwandani na manyumbani. Inaonekana kuwa ni kituo kikubwa chenye minara mingi ya kusambaza nyaya za umeme wa msongo mkubwa. Hali ya anga ni ya wazi yenye mawingu kidogo na jua kali.

Mbuni mmoja anakimbia kwenye uwanja wazi wenye udongo na majani mafupi. Nyuma yake kuna daraja refu yenye sanamu za kutegemea ardhi zinazoendelea hadi upeo wa anga. Anga ni ya wazi na ina mawingu madogo.

Huyu ni simba jike akiwa amefungua mdomo wake mkubwa anaonekana kunguruma au kupumua kwa nguvu. Meno yake makali ya mbele yanaonekana wazi na ulimi wake mkubwa wa waridi una ning'ina. Simba huyu anaonekana kuwa katika hali ya tahadhari au kutisha ishara ya nguvu au ulinzi wa eneo lake.

Hili ni jengo la Kenyatta National Convention Centre ambalo ni mojawapo ya majengo maarafu jijini Nairobi Kenya. Jengo hili lina umbo la silinda na sehemu ya juu inayofanana na taji au jukwaa la mviringo. Mbele ya jengo kuna milingoti ya bendera nyingi za mataifa mbalimbali pamoja na mabango ya solar ikiashiria uwepo wa tukio ama maonyesho yanayohusiana na nishati ya jua.

Mwanamume anamwaga maji kwenye mitungi mikubwa ya plastiki ya rangi ya samawati na manjano iliyopakiwa kwenye mkokoteni ya magurudumu mawili. Baadhi ya mitungi yamejaa. Maji yanavuja kutoka kwenye bomba analotumia kujaza. Mazingira yanainyesha ni eneo la mtaa au soko. Shughuli hii ni ya kusambaza au kuchota maji kwa matumizi ya nyumbani au biashara.

Ndovu mdogo analishwa maziwa kwa kutumia chupa kubwa na muhudumu aliye valia mavazi ya kijani. Maziwa yanamwagika kidogo wakati ndovu huyo anapo nyonya kwa hamu. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya misitu ishara kwamba shughuli hii inafanyika kwenye hifadhi au kituo cha kulelea wanyama pori.

Chui aliyelala ama anayepumzika ka chini ya kivuli cha mti. Anaonekana mtulivu lakini macho yake yanaonyesha umakini. Ngozi yake ina madoa ya kipekee yanayosaidia katika kujificha katika msituni. Chui ni mnyama wa porini mwenye nguvu na mjanja sana katika kuwinda.

Basi la umma lenye rangi ya waridi na nyeusi limegeshwa kando ya barabara katika jiji ,kuna watu wanaopanda au kushuka kwenye basi huku wengine wakitembea pembeni ya barabara ,mandhari inaonyesha shughuli nyingi za mjini magari mengine na alama za maduka, pia kuna vizuizi vya chuma kando ya njia za watembea kwa miguu ambavyo huwekwa kwa usalama.

Mtu amesimama katikati ya foleni ya matatu akishikilia bango lenye magari nambari thelathini na tatu na maandishi, utawala, shooters, chief mani na sehemu mengine. Matatu za bluu na njano zimesimama upande wa kulia na pembeni kuna bango la Nairobi Aviation College lililopachikwa kwenye mti. Majengo marefu na matawi ya miti yenye majani mengi yamezunguka eneo hilo.

Hii ni barabara yenye magari. Magari hayo yanasafiri kwa mwelekeo tofauti na juu ya barabara hii kuna daraja la waenda kwa miguu la chuma lenye rangi ya njano na nyeusi. Hii ni sehemu ya miundombinu ya mijini inayolenga kurahisisha usalama wa waenda kwa miguu kuvuka barabara yenye shughuli nyingi. Mandhari ya anga ni ya mawingu na kuna magari ya huduma kama vile lori la maji au taka.

Hii ni barabara iliyo katikati ya jiji, inaonyesha magari ya uchunguzi wa umma ya kisafiri au yakiwa yamesimama pembeni. Kuna watu wachache wanaotembea barabarani na majengo ya biashara ya ghorofa nyingi yanaonekana upande wa kulia na kushoto wa barabara.

Hiki ni kituo cha mabasi ya abiria mjini ambapo watu mbalimbali wanatembea au wanasimama karibu na magari ya usafiri. Basi hayo yana mabango yanayonyesha maeneo ya kwenda kama vile Kiriani Othaya. Kuna mabango ya sacco kama vile Nokants na mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku mjini.

Watu wawili waliovaa makoti ya rangi ya zambarau wanasimama kando ya matatu ya kijani wakiwashawishi abiria kuingia. Matatu hizi zimepangwa mfululizo kando ya barabara kwenye kituo cha magari mjini. Mitaa imejaa watu wakitembea huku majengo ya biashara na mabango ya matangazo yakionekana upande wa kulia. Maisha jiji yanaendelea kwa kasi, huku shughuli za usafiri zikiwa zimeshika kasi.

Hii nikituo cha usafiri wa umma haswaa magari ya kuelekea Nakuru. Gari hilo ni aina ya matatu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara na watu kadhaa wamesimama karibu nao labda wakiwasubiria abiria au wakijiandaa kuondoka. Juu ya jengo kuna bango lililoandikwa Nakuru direct shuttle likionyesha mwelekeo wa safari. Mandhari ya jiji yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Kuna msongamano wa magari, hasaa mabasi ya abiria, kama vile lililoandikwa moana lenye michoro ya kuvutia. Polisi wa trafiki wako barabarani wakielekeza magari na kudhibiti harakati. Watu wengi wanatembea kando kando ya barabara , wengine wakiwa kwenye pikipiki au wakizungumza. Mandhari yanaonyesha biashara nyingi na majengo marefu.

Mstari wa magari ya usafiri wa umma ukiwemo basi, matatu na lori la mizigo unasonga pole pole kwenye barabara ya lami pembeni ya majengo marefu ya mtaa wa jiji, upande wa kushoto wa barabara kuno usio wa waya na watembea kwa miguu pamoja na mawe makubwa kando ya njia magari yana alama za usafiri kama vile Sacco

Abiria wakiwa wamevaa makoti ya baridi na mabegi ya mgogoni wanasubiri kupanda matatu yenye michoro ya rangi tofauti upande wa kulia wa barabara. Barabara ni ya lami yenye maji yaliyotuama na upande wa kushoto kuna ukuta wa mawe, mtaro wa kupitisha maji na alama ya kituo cha kusimama magari. Mandhari inaonyesha hali ya baridi au mvua.

Miale minne mirefu yenye rangi ya mistari mekundu na meupe inatoa moshi mzito wa kijivu angani. Katikati yao kuna mnara wa umeme wa chuma uliozungukwa na waya za umeme. Mandhari ni ya mawingu mazito yanayochanganyika na moshi, yakionyesha hali ya uchafuzi wa hewa.

Huu ni mfumo wa mabomba na nyaya zilizo pangwa kwa mpangilio wa kifundi ukutani. Mabomba hayo yanaonekana kuwa ya chuma na yamepinda kwa mitiko tofauti ili kufuata njia maalum, kuna visanduku viwili upande wa kushoto huenda vikawa sehemu za umeme au vipitishio vya vali pia kuna viashiria vitatu vya rangi nyekundu upande wa chini vinavyo weza kuwa alama za dharura au vifaa vya kugundua moto.